Hii inaonyesha mshiriki wa mchezo ya kuruka, mchezaji ako na jezi iliyoandikwa men huku ikimaanisha kwamba anashiriki mchezo rasmi na tukio hili inafanyika kwa uwanja rasmi.

Hii inaonyesha watu wakiwa na furaha na kushangilia, wakiwa wamebeba bendera ya nchini Kenya. Inaonekana kuwa tukio hili ni kama mchezo au sherehe kwa sababu watu wengi wamevaa jezi ya rangi nyekundu.